Mandhari ya kiasili yenye mto na ufuo wa mchanga. Kuna kipande kikubwa cha kuni kavu kilichotapakaa kwenye mchanga, labda tawi la mti. Maji yanaonekana kuwa tulivu na yanapita katika fuo.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamelala chini kwenye udongo. Mmoja wao yuko mbele na mwingine nyuma yake kiasi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wazi ina nyasi.

Mti wa mkuyu wenye shina nene na tawi kubwa, lina rangi ya kijivu nyeupe. Chini, ardhi inaonekana kuwa na mchanga au udongo. Kuna sehemu ambapo, kuna kama njia au uwanja wazi.

Kuna mwanamke labda muuzaji akiwa amevaa shati la rangi nyekundu na kitamba kichwani, ameketi nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizorefuka zenye rangi ya njano.

Meza iliyojaa vyakula mbalimbali labda kwenye soko la usiku au mgahawa wa barabarani. Vinavyoonekana ni pamoja ni mishikaki na aina mbalilbali, vitu vilivyokaangwa kama vile mandazi au chapati.

Mwanamke amevaa nguo ya rangi ya kahawia. Kuna miganda mingi ya ndizi mbichi iliyopangwa mbele na kando yake, nyuma na kando kuna miti mingi ya migomba, baadhi yao ikiwa imekomaa.

Meza iliyojaa vyakula na vinywaji. Vitu vilivyo juu ni pamoja na mandazi, sufuria ndogo au bakuli la mchuzi wa rangi ya kijani kibichi, samosa, kikombe cha chai. Inaonyesha mlo wa kitamaduni au kifungua kinywa chenye virutubisho mbalimbali.

Ng'ombe akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Sehemu ya chini ya tumbo lake kuna chuchu zake zinazoonekana zikifunikwa na vifaa za kukamua.

Eneo la ardhi, pengine ufuo wa bahari, iliyofunikwa kwa kiasi na mimea ya kijani kibichi inayosambaa ardhini. Mchanga unaonekana kuwa mweupe au rangi ya kahawia hafifu.

Wali wenye rangi ya kahawia inayokaa pilau ukiwa umewekwa vizuri, umechanganywa na vipande vya nyama au mboga na umepambwa na majani ya kijani kibichi.

Kuna ndoo zilizojazwa na poda za rangi tofauti kama vile manjano, machungwa na nyekundu ambazo zinawaeza kuwa viungo mbalimbali, nyuma kuna makopo yaliyojazwa na vitu vingine.

Rundo la vikombe au bakuli zilizojaa viungo mbalimbali vilivyosagwa kila kimoja kikiwa na rangi tofauti. Kuna za manjano, machungwa, nyekundu na kijani kibichi. Mpangilio huu unaonekana kuwa katika soko.

Mwanaume akichoma mahindi na viazi tamu kwenye cheche. Amevalia shati la kijivu lenye miraba. Pembeni kuna chupa ndogo za plastiki zenye mafuta au viungo, hii inaashiria biashara ya chakula cha mtaani.

Mkusanyiko wa samaki wa rangi mbali mbali wakiogelea kwenye maji yasiyokua na kina kirefu, yaliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi au mwani, pengine katika bwawa.

Nyama za mshikaki zikiwekwa kwenye cheche. Kuna mikate kadhaa yenye vipande vya nyama au kuku vilivyochomwa vikiwa na rangi ya kahawia. Juu kuna mkono wa mtu uanonekana ukishikilia kitu.

Rundo la vitafunwa vya kiafrika vilivyopikwa na kupangwa juu ya karatasi. Katika sehemu ya mbele kuna kundi kubwa la sambusa ambazo ni kama pembe tatu ndogo za unga zilizojazwa nyama au mboga. Nyuma yake kuna vitafunwa vingine kama vile mikate ya kusukuma na labda maandazi.

Aina mbalimbali vya vyakula vya kutafuniwa vilivyokaangwa. Vilivyopangwa kwa meza, labda sokoni au kwenye sherehe. Vingine vinaonekana kuwa ni mayai.

Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa mashada makubwa. Inaonekana kama shamba la migomba. Taswira ya uzalishaji wa matunda.

Sahani nyeupe ya wali wa rangi ya kahawia, unaonekana kama pilau, katikati, kuna bakuli dogo la kioo, lenye mchuzi mzito wa rangi ya machungwa, unaonekana kama kitoweo.

Mnyama anayefanana na simba jike akiwa anatembea kwenye eneo lenye mimea na miti, labda msituni au kwenye nduya. Anaonekana kuwa mrefu na mwenye nguvu.

Duka la vyombo lilio na safu au mkusanyiko wa vyombo vilivyojazwa na viungo mbali mbali, nafaka au poda zenye rangi tofauti kama njano na nyekundu.

Uchuuzi wa samaki unaendelea sokoni, wauzaji wanapanga samaki hao kwa mafungu, baada ya kutandika mfuko wa plastiki, mmoja akiwa ameketi na mwengine amesimama.

Mwanamke akichakata samaki kwenye soko, amekaa chini na amevaa nguo za kawaida, pamoja na hijabu nyeusi kichwani. Mbele yake kuna meza au sehemu ya kufanyia kazi ambapo kuna samaki wengi waliolala.

Mchuuzi wa madafu kando ya barabara chini ya meza kuna maganda mengi yaliyokatwa, nyuma yao kuna magari ikiwemo bajaji na watu wengine ikionyesha mazingira ya shughuli nyingi.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi labda lililoko bandarini. Kuna aina mbalimbali, kamba na viumbe wengine wa baharini wakiwa wamepangwa kwenye masanduku au meza kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni, labda kanga, akiwa ameketi ardhini na anachambua ndizi mbichi. Chini yake kuna maganda mengi kuashiria shughuli ya uchambuzi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa vyakula mbalimbali vilivyopikwa na visivyopikwa. Katika sehemu ya mbele kuna meza zilizojaa samaki wamekaangwa au kuchomwa, pamoja na nyama zilizochomwa kwenye vijiti.

Ufuo wa mchanga mweupe una minazi na miti mingine yenye majani mabichi, ukitoa hisia ya msitu au bustani karibu ufuko. Anga linaonekana kuwa na mawingu au hali ya hewa liyofifia.

Duka la viungo au soko la bidhaa za shambani. Kuna makopo au vyombo vilivojaa vya rangi tofauti kama vile manjano, pilipili nyekundu na vingine vikiweko kwenye stendi.

Vipande vitatu vya viazi tamu vikiwa vimefungwa kwenye karatasi ya gazeti, hii ni njia ya kawaida ya kuuza au kubeba vyakula vilivyokaangwa barabarani haswaa nchini Kenya.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi ikiwezekana ni bustani au eneo la misitu midogo. Katikati kuna nyasi ndefu na vichaka na nyuma yake kuna miti ya mianzi. Upande wa kushoto kuna njia au barabara ndogo ilio na mawe.

Sahani ya chakula iliopangiliwa vizuri. Upande mmoja kuna wali uliochanganywa na pilipili hoho za rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na njano. Upande mwingine kuna vipande vya nyama iliopikwa, labda imekaangwa au imechomwa.

Wanawake wawili na mwanaume wakitabasamu katika soko , wamezungukwa na vyombo vingi zilizojaa viungo mbalimbali wenye rangi tofauti kama vile machungwa, manjano, nyekundu na kahawia. Wawili hao wamevalia nguo zenye rangi angafu.

Mhudumu mwanamke akishikilia trei yenye mlo kuna sahani iliyojaa kamba zilizochomwa au kuokwa na mboga kama saladi na nyanya zilizokatwa pia kuna coni mbili za karatasi zenye vibanzi.

Lori la kubebea maziwa lililokua limeegeshwa. Upande wa kushoto kuna mwanaume amesimama karibu na makopo makubwa ya chuma yanayofanana na vyombo vya kuhifadhia maziwa akiwa ameshika kitu kama mrija amevaa kofia ya baridi na koti.

Ufuo wa bahari kukiwa na mchanga mweupe na baadhi ya magugu au takataka zilizo sombwa na maji, nyuma kuna minazi ikionyesha mazingira ya kitropiki, anga inaonekana kama mawingu au machweo.

Soko la wazi au banda la kuuza chakula. Mbele kuna meza iliyojaa bidhaa mbali mbali. Kuna matunda na rundo la chapati. Mtu mmoja amesimama karibu na meza hio akionekana kuwa mwuzaji au mteja.

Mtu akitayarisha chakula juu ya chapati kubwa iliyotandikwa kuna mchanganyiko wa nyama ya kusiaga au mboga na yai moja la kukaanga iliyovunjwa katikati. Mikono yake ikishika au kurekebisha chapati.

Mikono ya mtu ikishika mishikaki ya nyama inayoonekana kuchomwa kwenye grill . Chini yake kuna moto au makaa yanayotoa joto. Nyama ina rangi ya kahawia machungwa ikionyesha inapikwa vizuri.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoa meusi amesimama ndani ya kizimba akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa iliyo na chupa kubwa ya chuma chini na mirija inayoangushwa kwenye chuchu zake.

Mahindi yaliyokaushwa yakiwa yamening'inizwa kwenye kamba ndani ya jengo lililoonekana kuwa la mbao. Upande wa kulia kuna chombo cha plastiki cha rangi ya njano chenye mpini pia.

Manthari ya ufuo wenye mchanga mweupe, kuna mti wa minazi ulioinama na baadhi ya majani yake yameanguka chini. Kwa mbali, kuna maji ya bahari na anga linaonekana kuwa jeupe.

Kundi la watu ndani, au nje ya banda la maonyesho au tukio, wakishiriki katika shughuli, na mwanaume mmoja alievalia nguo nyeupe akionyesha kitu kwenye meza iliyo mbele yake.

Nazi zilizo na nyama nyeupe ndani na maganda ya kahawia ziko ndani ya bakuli lenye rangi ya manjano, labda kwa ajili ya kuandaa au kuhifadhi inatoka hisia ya kuwa katika jiko.

Kipande cha mti kiko katikati ya ufuo wa bahari. Kuna uwezekano kuwa kililetwa na mawimbi. Kando ya ufuo mikoko imeweza kuonekana vizuri kutokana na rangi yake ya kijani.

Ufuo wa mchanga mweupe. Kuna mti mmoja mkubwa wenye majani mabichi upande wa kushoto na vichaka katikati na kulia pia miundo mbinu kama fenzi ya mbao iliyotengenezwa kwa miti ikiashiria mpaka au eneo lililofungwa.

Meza iliyojaa vyakula na vinywaji kuna sahani kadhaa zilizo na milo tofauti ikiwemo yenye wali na mchuzi, yenye saladi au mboga na samaki aliyepikwa, chupa za pilipili na kinywaji ya rangi ya njano.

Mandhari ya pwani kuna miti mingi ya mnazi inayopamba eneo hilo. Na chini, kuna mchanga na magugu yaliyoletwa na mawimbi ya maji, kuna kibanda kilichoezekwa kwa makuti na bango linalosomeka mkopo sunset.

Eneo la maji lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Kuna nyasi ndefu, baadhi ikiwa inaelea juu ya maji na mengine ikiwa imesimama wima. Inawezekana ni bwawa dogo, dimbwi au sehemu ya mto.

Mkungu mkubwa wa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimekuwa ziking'aa zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti, huku zimezungukwa na majani. Hii inaashiria mandhari ya shamba au bustani.

Mishkaki ya nyama ikiwa inachomwa kwenye moto imepangwa kwenye chuma na inaonekana kuwa na rangi ya dhahabu au kawia iliyokolea. Kuna moshi na miale ya moto chini ya grill .

Mchuuzi wa chakula mtaani mwanamume ambaye ana ndevu ameketi nyuma ya meza iliyojazwa na vyakula mbalimbali. Anachanganya au kuandaa chakula fulani kutoka kwenye bakuli kubwa iliyojaa vitu vinavyofanana na mayai.

Mishikaki ya nyama ikichomwa juu ya makaa ya moto imepangwa vizuri na inaonekana kuwa na rangi ya machungwa au kahawia iliyokolea ikionyesha kuwa imepikwa na viungo. Moshi mdogo unaweza kuonekana ikiashiria inapikwa hivi karibuni.

Mhudumu ameshikilia trei lenye vijiko, umma, visu, sahani tatu , moja iliyo na mboga za majani , ingine wali na maharagwe huku mwenzake anapanda ngazi.

Nazi mbili zilizokatwa sehemu ya juu ili kunywa maji yake. Zina rangi ya kahawia njano na zinaonekana zikiwa zimekaa kwenye mchanga. Kipande kidogo cha nyama kikiwa kinaonekana karibu na tundu.

Soko likionekana kuwa katika sehemu yenye utamaduni tajiri. Kuna bakuli nyingi za dhahabu zilizojaa aina tofauti za viungo vya unga vyenye rangi mbalimbali kama vile manjano, machungwa, nyekundu na kahawia.

Muuzaji wa mihogo wa kukaanga barabarani. Mwanamume mmoja amevaa shati la rangi nyekundu akipika kwenye chuma kikubwa na upande mwingine kuna rundo la kachiri. Kuna watu wengine kadhaa wamesimama karibu labda wateja au watazamaji.

Mteja wa chakula barabarani. Mtu huyo amevaa shati lenye michoro mingi na amesimama nyuma ya meza yenye vyakula vilivyopangwa. Kuna rundo la rutafuna vinavyofanana na mihogo zilizokarangwa. Kwenye kikombe cha plastiki, kuna kinywaji. Nyuma yao kuna magari na pikipiki tatu, ikionyesha mazingira ya mjini.

Viboko wawili wakubwa yule aliye kushoto anaonekana mdogo kidogo au mchanga kuliko yule aliyekulia, wote wanasifa za kawaida mwili mikubwa, miguu mifupi na pua zinazojitokeza.

Mirundo mingi ya ndizi za kijani zikiwa bado zimeunganishwa kwenye miganda yao. Zinaonekana kuwa changa na zimepangwa kwa wingi. Zinaishiria mavuno au usambazaji wa mazao.

Wanaume wawili na mwanamke wamesimama mwanzoni mwa kiogesho cha mifugo na watu wengine wakiwa wamesimama mwisho huku wakiangalia ng'ombe wakipita mahali pale.

Mandhari ya ufuo wa bahari. Mchanga mweupe unatawala sehemu kubwa. Kuna mti mkubwa, mnazi na mimea mingine ya kitropiki. Upande wa kushoto kuna nguzo yenye bango la buluu.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi, kuna aina mbalimbali wadogo kwa wakubwa wakiwa wamepangwa juu ya meza au sakafu tayari kwa kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakiendelea na shughuli zao baadhi wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana na wafanyibiashara au wavuvi.

Kiasi kikubwa cha samaki waliopangwa kwenye ndoo au vyombo mbali mbali vya plastiki zenye rangi angavu kama nyekundu, kijani na manjano.

Manthari ya pwani yenye mimea mingi, mbele kuna vichaka vya kijani kibichi na maua ya rangi ya waridi, nyuma kuna baadhi ya miti ya na minazi na miundo isiyoonekana wazi, bahari inaonekana na mawimbi madogo yakigonga ufukwe.

Sehemu kuu ya sahani yenye vipande vingi vya nyama ya kahawia iliyokolea ambayo inaonekana kuwa imechomwa ama kukaangwa. Pete nyekundu za vitunguu maji vimeekwa juu na karibu na nyama.

Meza iliyojaa viungo na bidhaa za sokoni. Kuna mirundo mbalimbali yenye rangi angavu kama vile manjano, machungwa, na nyekundu vikijazwa kwenye bakuli au vyombo vingine.

Sima uliopikwa uliowekwa kwenye sahani mbili juu ya meza, kwenye sahani ya kushoto kuna samaki mzima aliyepikwa na mchuzi wa nyanya na mboga mboga na ya kuumia Kuna vyakula vyeupe vinavyo fanana na ugali.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa kuu ni samaki waliokaushwa wakiwa wamepangwa kwa wingi , kwenye vikapu vikubwa na chini kuna wanawake kadhaa wameketi wakiendesha biashara zao.

Ufuo wa bahari au ziwa ulio wazi wenye mchanga mweupe. Upande wa kushoto na nyuma kuna vichaka vidogo au miti yenye majani mabichi. Inaonekana ni eneo tulivu labda la asili.

Ndizi nyingi za kijani kibichi zikiwa bado zimeunganishwa kwenye ukungu wao zikining'inia au kupangwa kwa wima. Baadhi ya majani yanaonekana yakionyesha kuwa zimetoka shambani.

Mandhari ya nje yenye mti mkubwa wenye shina nene upande wa kulia. Chini kuna eneo iliofunikwa na kokoto au mawe madogo. Mbali zaidi kuna bustani iliokatwa vizuri na mti mwingine mkubwa unaonekana nyuma.

Ufuo wa bahari ikiwa na miti mirefu kwa mbali, upande wa kushoto kuna muundo unaoonekana kama kibanda au makazi rahisi yaliyotengenezwa kwa mbao.

Muhudumu wa kike amevalia shati jeupe, ametabasamu akiangalia nyuma, huku ameshikilia trei lenye madafu matatu: moja ya kijani na mbili za manjano, zikiwa na mirija.

Mtu, labda mkulima au mfanyikazi wa shamba amevaa kofia nyekundu akikamua ng'ombe mwenye rangi nyepesi. Ameketi chini kutumia mikono yake kukamua maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwenye chombo cheupe.

Meza iliyoandaliwa kwa ajili ya sherehe au tukio iliyojaa vyakula mbalimbali. Vikiwemo nyama choma zenye rangi nyekundu na njano labda samaki au vyakula vingine vya baharini kama pweza na pia matunda.

Mhudumu anaonekana kuanzia kiunoni akiwa amebeba tray iliyojaa sahani za vyakula mbalimbali, mbili kubwa zenye vibanzi vilivyomiminwa kwenye sahani lingine ndogo. Kuna mchanganyiko kama vile sambusa, vitumbua na bhajia.

Vyakula mbali mbali vilivyopangwa kwenye sahani. Katika sehemu ya mbele kuna mshikaki ya nyama iliyochomwa labda ya kuku au ng'ombe. Nyuma yake kuna sahani nyingine iliyojaa vibanzi, kimeandaliwa kwa ajili ya mlo.

Eneo la soko la samaki ambapo kuna aina mbalimbali. Dagaa wamepangwa kwenye trei za plastiki zenye rangi ya kijani. Pia kuna baadhi kama pweza na ngisi.

Soko la samaki. Mwuzaji amesimama nyuma ya meza iliyojaa samaki wakubwa na wadogo. Kuna watu wengine wakiwemo mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na mtoto mdogo fulana ya manjano.

Kiamsha kinywa au vitafuno vya alasiri vilivyopangwa juu ya meza ya kijani. Kuna vikombe vitatu vya kahawa au chai vikiwa vimetulia mezani. Kwenye sahani kuna sambusa mbilli zillizokaangwa zikiwa zimepambwa na vipande vya limau au ndimu.

Kiasi kikubwa cha viungo mbalimbali labda kwenye duka au soko. Kuna mitungi ya kioo iliyopangwa kwenye rafu na chini yake kuna milundo ya unga na nafaka nyingine.

Mlo mtamu wa kamba zilizo pikwa zenye rangi ya machungwa zikiwa zimewekwa kwenye sahani. Kando kuna vibanzi na salad ilipabwa vizuri yenye vipande vya kitunguu na pilipili hoho.

Mandhari ya nje in the miti mingi ikiwemo minazi na mimea mingine ya kijani kibichi. Kuna uzio wa mbao kwa mbali, unaoashiria mpaka wa eneo labda sehemu ya shamba, msitu mdogo au makaazi yenye mimea mingi.

Maandhari ya ufuo, na mimea yenye kupendeza, mbele kuna majani ya kijani kibichi, na maua ya njano yanayo ng'aa. Nyuma bahari inaonekana ikiwa na mawimbi madogo na anga lenye mawingu.

Eneo la uuzaji wa samaki ambapo wengi wamepangwa kwenye meza, mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji aliyevalia shati ya rangi ya machungwa amesimama karibu nao.

Nyoka amejikunja kwenye tawi la mti. Ana rangi ya kahawia na anaonekana kuwa na macho madogo na kichwa chembamba. Ameshikilia tawi kwa nguvu na sehemu ya mwili wake inaonekana vizuri.

Bakuli kubwa iliyojaa kachiri zilizokaangwa zikiwa na rangi ya dhahabu na kuonekana zinavutia. Kuna mfuko mkubwa wa unga au nafaka ulioandikwa Twelve by two kg na chupa ya mafuta ya rangi ya njano.

Maandhari tulivu ya ufukwe wa mchanga chini ya anga lenye mawingu huku minazi ikipamba ukingo wa pwani, kuna miundo hafifu inayonekana kama majengo ama hoteli ikionyesha uwepo wa binadamu au maendeleo karibu.

Mishikaki mingi iliyochomwa au kukaangwa, vipande vya nyama vimepangwa kwenye vijiti vya mbao na kuwekwa kwenye sahani ya chuma, vinaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea ikionyesha imepikwa vizuri.

Kinywaji kikimiminwa, pengine kahawa au chai, ndani ya kikombe kilichowekwa kwenye meza yenye mapambo. Nyuma imefifia kidogo lakini inaonyesha ishara ya chumba labda jiko au eneo la kupikia chakula. Tukio hili linaashiria wakati wa utulivu wa kuandaa.

Sahani iliyojaa vyakula vya vitafunio, kuna sambusa kadhaa za rangi ya dhahabu na vitu vingine vya kahawia vilivyoungwa au kuchomwa vinavyofanana na mishikaki ya nyama au kebab .

Shamba la wazi lenye nyasi na miti michache iliotawanyika. Katikati kuna wanyama wa porini wawili wanaofanana wanaonekana wakitembea mbali kidogo. Anga linaonekana kuwa la buluu na mawingu meupe.

Eneo la kuuza chakula cha mitaani labda katika soko la jioni au tukio la nje. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mchuuzi amevaa kofia nyeupe ya mpishi na shati jeupe akisimama nyuma ya meza iliyojazwa na vyakula mbalimbali.

Rundo la takataka zilizotawanyika zikiwemo karatasi na plastiki. Huku ng'ombe wanne wakizichokora wakiangalia cha kukula. Wawili wana rangi nyeupe, mmoja mweusi na mwingine ya kahawia.

Sahani kubwa iliyojaa aina mbalimbali za vitafunwa. Kuna maandazi, vipande vya viazi, samosa aina mbili za nyama. Kwa jumla, ni mchanganyiko wa vyakula vingi vya kitamaduni.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe. Kuna miti mirefu kama minazi, ikifurika ukingo wa maji upande wa kushoto. Anga linaonekana kuwa na mawingu au ukungu, likitoa mandhari tulivu na ya asili.

Ufukwe wenye mchanga mweupe. Boti mbili za wavuvi zenye muundo wa kitamaduni zimeegeshwa. Mbele kuna mimea ya pwani na takataka kidogo za baharini. Nyuma kuna miti ya minazi mengi.